Watu watatu wamekaa mezani ofisini wakizungumza kwa furaha ,moja ana kompyuta mpakato la tablet , akionekana kuelezea jambo kwa wengine wawili walioketi upande wa pili, wote wanatabasamu, ishara ya mazungumzo yenye mafanikio au mkutano mzuri wa kikazi. Mandhari ni ya kisasa, yenye mwangaza mzuri kupitia madirisha makubwa ya vioo.

Mtu aliyeketi mezani akitumia kompyuta mpakato katika mazingira tulivu ya ofisi au nyumbani. Mezani kuna maua kwenye chupa ya kioo, mmea wa kupamba, kikombe cha kalamu na glasi ya maji vinavyoonyesha mazingira ya kazi yaliyo nadhifu na yanayochochea utulivu. Hii ni taswira ya kazi ya kidijitali au kujifunza kwa njia ya mtandao.

Huu ni mchoro unaoonyesha dhana ya elimu ya kidijitali ukionyesha vitabu, kalenda, kalamu, daftrari ,kalamu za rangi na kifaa cha kielektroniki kikionyesha kuwa maarifa sasa yanaweza kufikiwa kwa njia ya teknolojia ya kisasa.

Mwanafunzi ameketi mezani akiandika kwenye daftari kubwa akiangalia somo kupitia kompyuta ya mezani. Kwenye skrini kuna mwalimu anayefundisha mbele ya ubao ulioandikwa maandishi na michoro ya somo. Juu ya meza kuna kibodi, penseli na mimea midogo ya mapambo. Mazingira haya yanaonyesha ujifunzaji wa mtandaoni na elimu ya kisasa kwa njia ya kidijitali.

Mwanamke mmoja mwenye nywele fupi za dhahabu anatabasamu akitazama mbele. Amevaa suti ya bluu na shati jeupe ndani. Mikono yake ipo kwenye komputa ndogo iliyo mbele yake mezani. Ana saa ya dhahabu mkononi. Nyuma yake kuna ofisi nyeusi na mtu mwingine asiyeonekana vizuri akifanya kazi. Inaonekana kama yuko kazini na anajiamini.

Mwanafunzi anaketi mezani akiwa anahudhuria darasa la mtandaoni kupitia kompyuta mpakato. Mwalimu anaonekana kwenye skrini akifundisha hesabu akiwa mbele ya ubaoni. Karatasi za mazoezi, daftari, kalamu na vifaa vya kuandikia vimepangwa mezani. Hii ni ishara ya kujifunza kwa bidii kwa njia ya kidijitali.

Inaonyesha kompyuta yenye faili na tick tatu ikiwakilisha ujifunzaji wa mtandaoni kwa kutumia teknolojia. Hii inaonyesha kuwa mtu anaweza kujifunza na kukamilisha kazi kupitia mfumo wa kidijitali pale mtandaoni bila kwenda.

Mwanamke anakaa mezani aifanya mazungumzo ya video na mwanamume kwenye kompyuta mpakato. Mwanamume kwenye skrini anatoa ishara ya vidole viwili vya gumba juu kwa tabasamu. Mezani kuna kitabu, karatasi na mmea wa kijani pembeni kuashiria mazingira ya kujifunza au kazi.

Mwanamke, anakaa mezani katika ofisi ya kisasa, akiwa anasoma karatasi kwa makini. Pembeni kuna kompyuta mpakato, jani la mmea na glasi ya macho, ikiashiria mazingira ya kazi ya utulivu. Nyuma yake kuna ubao kuwasilisha mawazo wenye jikaratasi vya rangi na michoro. Inaonyesha kuwa ni sehemu ya kazi za kupanga au ubunifu.

Kompyuta ya mezani inaonyesha mwalimu aliyevaa suti akifundisha somo la hisabati mtandaoni mbele ya ubao wenye formula za calculus .Mezani kuna kibodi, Kenya, simu, tabuleti, taa ndogo ya sufuria ya mmea. Katika mazingira ya kujifunzia nyumbani yaliyo na mwangaza wa asili.

Mwanamke ameketi mbele ya kompyuta mpakato akiwa kwenye mazingira ya ofisi, akitabasamu huku akifanya kazi. Karibu naye kuna madirisha mengi ya kidigitali yanayoonyesha uwasilishaji michoro na zana mbalimbali za kuhariri au kufundisha. Mezani kuna daftari, kalamu na miwani. Mandhari inaonyesha mazingira ya kazi ya kisasa yenye teknolojia ya hali ya juu ikiashiria kazi ya ubunifu au mafunzo mtandaoni.

Hii ni picha ya kujifunza mtandaoni. Kompyuta inaonyesha video ya somo, maandishi na picha ya mwalimu. Mbele yake kuna daftari lililoandikwa kalamu ya buluu, kikombe cha chai, na vitabu vimepangwa pembeni vyote vikitumiwa kwa masomo ya nyumbani.

Watu wanne wamekaa mezani wakitazama kompyuta mpakato kwa furaha. Mmoja wao anaonyesha kitu kwenye skrini huku wengine wakitabasamu na kuandika madokezo. Wote wanaonekana kushirikiana kwenye kazi au mafunzo; wakiwa kwenye chumba chenye mwangaza na dirisha kubwa nyuma yao. Mazingira haya yanaonyesha ushirikiano wa timu na elimu ya kidijitali.

Mkutano wa mtandaoni ukiendelea kupitia kompyuta mpakato, ambapo watu tisa wanaonekana kwenye skrini wakitabasamu na kushiriki kwa mazungumzo. Kila mmoja akiwa kwenye sehemu tofauti. Mandhari hii inaonyesha jinsi teknolojia ya kidijitali inawezesha mawasiliano ya mbali kwa ajili ya kazi, elimu au mikutano ya kijamii.

Msichana anahudhuria darasa la mtandaoni akiwa nyumbani kwake, anaandika maelezo kwenye daftari huku akiangalia mwalimu anayeonyesha maandiko kwenye skrini ya kompyuta. Mazingira ni tulivu, na yanaonyesha kujitolea katika masomo ya kidijitali.

Mtoto anayeketi mezani na kuandika kwenye dafatari huku akihudhuria darasa la mtandaoni kupitia kompyuta mpakato. Mwalimu anaonekana kwenye skrini na kuna wanafunzi wengine kwenye mvutano huo wa video. Meza ina mpangilio safi na mimea midogo ya mapambo.

Kompyuta mpakato imeunganishwa kwa ubinifu na kitabu kilichofunguliwa ikiashiria ujumuishaji wa maarifa ya kitamaduni na teknolojia ya kisasa. Kutoka kwenye skrini ya laptop kuna alama nyingi za digitari kama saa, pesa , faili , ramani na taarifa za biashara, zikionyesha elimu ya mtandaoni na ujifunzaji wa kidigitari. Mandhari nyuma ya buluu yanasisitiza ubunifu na maendeleo ya kisasa.

Mchoro wa kompyuta mpakato unaonyesha ukurasa wa mtandaoni wa kimasomo. Kuna picha ya mwanafunzi, video, maandishi, na ikoni za sauti. Pembeni kuna vitabu, barua pepe, na taa ya wazo ya kuashiria elimu ni ya kidijitali na ujifunzaji wa mtandaoni.

Mtu amenyosha kidole gumba mbele ya picha ya kidijitali ambapo ramani ya dunia na alama za e-learning zinaonekana kuzunguka. Picha inaonyesha dhana ya teknolojia ya kujifunza kwa njia ya mtandao kwa kutumia kidole au kugusia skrini.

Kijana anayeketi kwenye dawati katika maktaba akiwa na laptop na vitabu kadhaa pembeni. Anaandika akitabasamu kwenye vitabu huku akiangalia kile kilicho kwenye komputa. Mandhari inaonyesha mazingira ya kujifunza yenye utulivu na rafu zilizojaa vitabu nyuma yake ikiashiria kuwa anajihusisha na utafiti, masomo au kazi ya kitaaluma.

Hii inaonyesha mwanamke mtaalamu. Amevaa miwani ya bluu na shati la miraba miraba meupe na bluu. Anashika kalamu na anaonekana akielezea kitu kwenye skrini kubwa ya makadirio iliyo upande wa kushoto kwake. Skrini hiyo inaonyesha data au mtandao wa nukta zinazoungana na mistari ya rangi ya bluu iliyong'aa. Anaonekana kuwa katika haya mazingira ya uwasilishaji wa mafunzo.

Kompyuta mpakato ikiwa imefunguliwa imewekwa mbele ya mandhari nyuma ya bluu ikiwa na kofia mahafali juu yake. Pembeni kuna vitabu vya rangi tofauti vimepangwa kwa mpangilio wa rudho. Picha hii inaashiria elimu ya mtandaoni, mafanikio ya kielimu na ujifunzaji wa kisasa kwa njia ya kidijitali.

Mwanaume anakaa mezani akishiriki mkutano wa mtandaoni kupitia kompyuta yenye skrini kubwa. Skrini inaonyesha watu tisa walio kwenye mazungumzo ya video. Amejikita kwenye hati mkononi mwake, huku akisikiliza kwa makini, akionyesha mazingira ya kazi, ya kisasa, nyumbani au ofisini.

Msichana ameketi mezani akiwa anasoma. Anaandika kwenye daftari huku akifuatilia darasa mtandaoni kupitia kompyuta ya mkononi. Amevaa earphones ,kitabu kiko wazi mezani na mazingira yanaonyesha kuwa yuko nyumbani.

Elimu ya kisasa kidijitali inawakilishwa na cheti, vifaa vya kielektroniki vyenye walimu na vitabu, globe na kofia ya kuhitimu ikionyesha mafanikio ya masomo na kujifunza kwa mtandao pale.

Watoto wanne wamekaa mbele ya kompyuta wakitazama skirini, huku mmoja akishika kipanya. Wakiashiria kujifunza kwa pamoja katika mazingira ya shule au kituo cha kompyuta. Mmoja amevaa samawati, mwingine nyekundu, na mwingine kijivu.

Michoro unaonyesha vitu mbalimbali inalohusiana na elimu ya kujifunza, vikiwa vimepangwa kuzunguka kompyuta mpaato katikati. Kwenye skrini ya kompyuta kuna waramani ya dunia, vitu zingine zinaonekana ni pamoja na vitubu viliofunguka na vilivyo fungwa. Kalamu, rula, kifutio, saa, chupa, bili za rangi na kofia ya mahafali. Rangi za maji zimetumika, zikipa, michoro, mwonekano.

Mikono miwili ikionyesha na kubonyeza kwenye kompyuta mpakato ikiashiria ushirikiano wa karibu katika kujifunza au kufanya kazi kwa njia ya kidijitali. Inawakilisha mazingira ya kisasa ya elimu au kazi mtandaoni.

Wasichana watatu wamevaa sare za shule za bluu. Wamekaa pamoja wakitumia kompyuta mpakato kwa makini. Wanaonekana kuwa na furaha na wanaonyesha ushirikiano mzuri katika kujifunza au kujiangalilia kitu kwenye skrini ya kompyuta. Mazingira ni ya nje karibu na jengo la shule.

Mwanafunzi ameketi darasani akiendesha somo kupitia kompyuta huku wanafunzi wakishiriki mtandaoni kupitia jukwaa la mkutano wa video. Kuna skrini kubwa inayoonyesha sura za wanafunzi wanaohudhuria masomo kwa njia hii ya kidijitali.

Mtu anakaa mbele ya kompyuta akizungumza na mtu mwingine kupitia skrini. Kuna kikombe cha chai pembeni na vitabu vimepangwa mizani. Inawakilisha mawasiliano ya kidijitali kama vile darasa la mtandaoni au mkutano wa video huku pande zote mbili zikionekana kushiriki kwa furaha.

Kundi la wasichana waliovaa sare za michezo wanashangikia kwa furaha kwa uwanja wa nyasi. Wameshika pomboms nyekundu na wanaonekana wakifurahia shughuli ya pamoja. Huenda ni sehemu ya mashindano ya michezo au sherehe ya shule. Mandhari ya nyuma yanaonyesha majengo na miti na hali ya hewa yanaonekana kuwa ya jua ikiashiria siku nzuri ya shughuli za nje.

Chumba chenye vitanda vingi vya ghorofa vinavyoashiria mabweni au kambi. Vitanda vimepangwa karibu karibu na baadhi vina magodoro yenye miraba miraba mikuu na meupe. Nguo zimening'inia kwenye baadhi ya fremu za vitanda. Kuta zina rangi ya kijani iliyofifia na kuna madirisha yenye nondo yanayoruhusu mwanga kuingia kukiwa na mwangaza mkali unatoka nje. Mazingira yanaonekana kuwa rais na ya kawaida.

Chumba cha kulala kina vitanda vya ghorofa vya chuma, vyenye rangi ya buluu, vikiwa vimepangwa kwa mpangilio wa mstatili miwili. Watoto wawili wamelala kwenye vitanda vya chini; mmoja amelala chali na mwingine anatumia simu. Dari lina mchoro wa juu wa fumbo, vitanda vikiwa na matrashi, na ukutani kuna kiyoyozi. Sakafu imefunikwa na zulia la rangi ya waridi.

Darasa lenye nafasi kubwa na linaonekana likiwa na madawati ya kisasa yaliyopangwa kwa mistari. Kila dawati lina kiti chake na kuna ubao mweupe mbele kwa ajili ya mafundisho. Madirisha makubwa huleta mwangaza wa asili ndani ya chumba hiki.

Watu kadhaa wameketi kwenye chumba cha mkutano wakihudhuria kikao rasmi. Wamevalia mavazi ya kikazi kama suti na tai wakionyesha mazingira ya kitaalamu. Meza kubwa ya mbao ipo katikati ikiwa na maji ya kukunywa na vifaa vya kurekodia au vipaza sauti, ikiashiria kuwa ni mkutano wa maamuzi au wa ushirikiano muhimu.

Huu ni mwenekano wa darasa tupu lenye madawati na viti vya mbao vilivyopangwa kwa safu. Kuna ubao mweusi upande wa kushoto na ukuta wenye rangi ya kahawia. Madirisha makubwa kadhaa yanaruhusu mwanga kuingia na kuna viingilio vya hewa vilivyo wazi. Dari imetengenezwa kwa mbao. Chumba hiki kinaonekana kutumika kwa ajili ya masomo.

Hii ni chumba cha bweni chenye vitanda vya ghorofa kinachotumiwa na wanafunzi katika shule au vyuo. Kinaonyesha mazingira ya kulala ya pamoja yanayosaidia kuimarisha maisha ya kijamii na nidhamu ya pamoja pale shuleni.

Wachezaji wa kandanda wakiwa uwanjani. Mmoja ameruka juu kuupiga mpira kwa kichwa karibu na lango. Wanavaa sare za rangi nyekundu na kijani huku wapinzani wakiwa na jezi za rangi ya machungwa. Mechi inaonekana kucheza kwenye uwanja wa vumbi.

Ni darasa la kompyuta lenye wanafunzi walioketi kwenye kompyuta wakijifunza. Kuna mwalimu, akiwa nyuma akisaidia baadhi ya wanafunzi. Dirisha kubwa lenye mapazia mekundu linaangaza darasani. Eneo hili linaonyesha mazingira ya kujifunzia yaliyo ya kisasa.

Ukumbi mkubwa wa kisasa wenye viti vingi vya rangi nyekundu vilivyopangwa kwa safu, ukumbi huu una sehemu ya mbele kwa jukwaa na sehemu hii juu kwa watazamaji zaidi ,ukuta una rangi tofauti na taa za kisasa kwa matumizi ya mikutano au maonyesho.

Ukumbi mkubwa wa kisasa umejaa viti vya rangi ya buluu vilivyopangwa kwa mistari iliyonyooka vikielekea jukwaa huko mbele. Ukuta wa nyuma una milango ya kahawia na ngazi zilizoelekea sehemu ya juu yenye viti zaidi. Sakafu ni safi ya vigae na paa ni refu ikitoa mwanga wa kutosha. Mazingira haya yanafaa kuwa kwa mikutano mikubwa, mihadhara au hafla za kitaaluma.

Chumba kidogo chenye kitanda kimoja kilichofunikwa na shuka yenye rangi za kitenge kuna dirisha na pazia upande mmoja wa ukuta na mwanga mdogo wa taa unaangaza chumba ,mazingira ni ya kawaida ya nyumbani.

Chumba tupu chenye sakafu ya mbao inayong'aa, inaonekana kikiwa na madirisha makubwa yenye pau za usalama, chini ya dirisha kuna benchi lenye la kujengea lenye draw likiashiria nafasi ya kukaa, kuhifadhia vitu. Kuta zina rangi ya kahawia iliokolea, dari imepambwa kwa muundo wa kisasa. Chumba hiki kinaonekana kikiwa tayari kwa, fanicha .

Hii ni ukumbi wa mihadhara unaoonekana kuwa wa cho kikuu au taasisi ya elimu ya juu. Viti vimepangwa kwa safu zilizopanda juu, hatua kwa hatua ili kuruhusu wanafunzi kuona vizuri uko mbele. Ukumbi huu hutumika kwa kufundisha madarasa makubwa au mikutano ya kitaaluma.

Hili ni darasa tupu lenye meza na viti vingi vilivyopangwa kwa utaratibu. Meza sina sehemu za juu nyeupe na viti vya rangi ya buluu nyeusi. Dari ni ya rangi isiyokolea na sakafu inaonekana kuwa na rangi nyekundu iliyokolea au kahawia. Hakuna watu darasani ikionyesha kwamba labda ni nje ya saa za masomo au mapumziko.

Wachezaji wawili wakiwa uwanjani ndani ya ukumbi wa mchezo wakishiriki mchezo wa badminton . Mmoja anaruka hewani akijiandaa kupiga koko kwa badminton huku mwenzake akiwa katika nafasi ya kujikinga au kupokea pia. Watu wamevaa sare za mchezo ya rangi ya manjano na nyeusi. Pembeni kuna waamuzi na mashabiki na waamuzi walioketi. Mandhari inaonyesha ushindano wa hali na juu na hali ya mchezo wa ndani.

Hii ni sehemu ya bweni lenye vitanda vya gorofa vilivyopangwa kwa mstari. Juu ya kila kitanda kuna sanduku la chuma nikiwa na rangi mbalimbali lakini nyingi ni la bluu sakafu ni safi na kuna moyo wa kutosha unaoingia kupitia dirisha.

Hii ni sebleni yenye nafasi kubwa na mwanga wa kutosha unaoingia kupitia dirisha kubwa lenye vioo vingi. Kuna sofa la kona lenye mito ya rangi ya kahawia, na meza ya mviringo katikati juu ya zulia la kaki. Sehemu ya kulia chakula ipo nyuma, karibu na dirisha. Sakafu inang'aa.

Hiki ni chumba cha maabara kilicho na viti vya majaribio, meza zenye sinki na vifaa kama mitungi ya gesi, chupa za maabara, taa za kazi na vifaa vya usalama kama kizima moto. Dirisha zenye nundo huingiza mwanga wa kutosha.

Maabara ya kisayansi yenye vifaa vya majaribio, kama vile koni, na vijiko vya glasi, vimeandaliwa tayari kwa matumizi. Mazingira haya yanaonyesha uwepo wa miundo mbinu, bora ya kufundishia, masomo ya sayansi kwa vitendo.

Kiti kimoja cha bluu kinachofanana na kile kinachopatikana katika kambi za mihadhara au sinema. Kiti hicho kina sehemu za mikono na za mbao zenye rangi ya kahawia iliyokolea na upande wa kushoto kuna kibao kidogo cha kukunja labda cha kuandikia. Sehemu ya nyuma ya kiti na sehemu ya kukalia ni za bluu huku chini ikiwa ni sehemu ya miguu na ya mbao. Kiko juu ya sakafu ya mbao pia.

Chumba kidogo chenye mpangilio wa msingi kimeonyesha kitanda chenye mashuka safi na blanketi ya rangi ya buluu yenye mchoro ya duara. Pembeni kunameza ya mbao na kiti cha plastiki chenye mto wa mgongoni. Mahali inaonyesha sehemu rahisi ya kulala na kusomea. Inayofaa kwa mwanafunzi au mtu anayeishi pekee yake kwa bajeti ya chini.

Hii ni mahabara ya kompyuta yenye safu ndefu za meza zenye kompyuta za mezani zilizopangwa kwa mpangilio mzuri. Viti vimewekwa kwa kila kituo cha kazi na mazingira na mwangaza wa kutosha kutoka kwenye taa dari. Mandhari hii inaonyesha eneo la kujifunza au kufanyia mafunzo ya teknolojia ya habari. Inafaa kuwa shule, chuo au taasisi ya mafunzo ya kompyuta.

Ndani ya ukumbi mkubwa wa mkutano umati wa watu umeketi kwenye viti vya rangi ya chungwa vilivyopangwa kwa safu. Jukwaa la mbao liko mbele ambapo mtu mmoja anatoa hotuba, inaonekana kama hafla ya umma au mkutano mkubwa na taa zinaning'inia kutoka dari.

Mto wenye nyalada na mistari ya rangi ya kahawia na krimu umelazwa juu ya godoro jeupe katika chumba chenye mwanga mzuri. Sehemu ya kichwa cha kitanda imeundwa kwa mbao na mazingira ya chumba yanaoneka kuwa safi na tulivu yanayofaa kupumzika.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba kinachoonekana kama maktaba au chumba cha kusomea. Kuna rafu ndefu zilizojaa vitabu zikifunika ukuta. Watu wengine wamekaa kwenye viti wakiwa wameshikilia vitabu au wakisikiliza huku wengine wameketi mezani wakifanya shughuli fulani, labda wakijadili au kusoma. Mwanga wa asili unapenya kupitia madirisha.

Basi ya shule ya rangi ya manjano ikiwa imeegeshwa kando ya barabara ikiwa na maandishi ya jina ya shule pembeni. Hii ni sehemu ya miundombinu ya elimu inayowezesha usafiri wa wanafunzi kwa usalama wanapoenda katika shughuli mingi zao za masomo.

Madawati ya arangi ya buluu yamepangwa kwa mpagilio ndani ya darasa lenye mwangaza mzuri kutoka madirishani. Hii inaonyesha mazingira bora ya kujifunzia kwa wanfunzi katika shule yenye miundo mbinu ya kisasa na wanafunzi wanao jitahidi kusoma.

Kundi la vijana liko uwanjani likishiriki mazoezi ya mpira wa miguu. Wamevaa sare tofauti, wengine wana viatu vya michezo na wanaonekana wakiandaa mpango wa mchezo au wakifanya mazoezi ya kupasha moto. Uwanja wa nyasi uko wazi na majengo ya makazi yanaonekana upande wa nyuma. Mazingira yanaonyesha ari ya michezo, ushirikiano na maendeleo ya vipaji kupitia mazoezi kwa pamoja.

Darasa linaonekana likiwa tupu na madawati ya mbao yaliyopangwa kwa nafasi kati ya kiti na meza. Sakafu ni ya vumbi. Kuta zimepakwa rangi lakini zimeharibika kwa sehemu na kuna ubao mweusi mbele ya darasa. Mandhari hii inaonyesha mazingira ya kujifunzia yenye changamoto za miundombinu yanayohitaji maboresho.

Maabara ya kisasa yenye meza za majaribio za rangi ya blue na kijivu zilizopangwa kwa nafasi .Kuta zina makabati ya kuhifadhia vifaa na dirisha kubwa linaingiza mwanga wa asili. Mazingira ni safi, tulivu na tayari kwa matumizi ya kilimo la utafiti.

Huku ni ndani ya maktaba kubwa au chumba cha kusomea. Kuna watu wachache walioketi kwenye meza wakisoma na wakitumia kompyuta. Meza nyingi na viti vya rangi ya chungwa na nyeusi zimetawanyika katika nafasi hio pana. Rafu za vitabu zilizoja ziko nyuma kabisa upande wa kulia zikionyesha mazingira tulivu ya kujifunzia au kufanya utafiti.

Darasa enye watoto wadogo waliolala kwenye meza wakionekana kuchoka au kupumzika. Maalimu amesimama karibu nao akiwaangalia kwa utulivu. Ukuta umejaa michoro ya maandishi ya kielimu ikionyesha mazingira ya shule ya awali.

Watu wameketi mezani wakishiriki kwenye tukio rasmi kama vile majaji au waamuzi wa shindano. Meza imesitiriwa kwa kitambaa chenye rangi za kitaifa na nyuma yao kuna mapambo ya kitamaduni pamoja na maandishi yanayohamasisha usawa na utofauti. Mazingira inaonyesha tukio la kijamii au la elimu.

Mtoto wa kike amevaa loti jeupe la maabara na miwani ya usalama. Anafanya jaribio la kemikali mezani. Kuna vifaa vya maabara kama vimiminika vya rangi mbalimbali, darubini na chupa za majaribio. Anaonekana makini na mwenye hamasa ya kisayansi.

Watoto wawili wadogo wanacheza sakafuni kwa furaha ,mmoja wao ana mguu bandia yenye rangi ya ngavu na yenye muundo wa kuvutia ,wote wanaonekana kushirika michezo ya mafunzo kwa kutumia vifaa vya plastiki. Mazingira ni ya darasa au chumba cha michezo chenye sakafu ya rangi na mpira wa kuchezea, hii inaonyesha mazingira jumuishi na ya kirafiki kwa watoto wenye mahitaji maalum.

Msichana mwenye ulemavu wa kuona anatumia kifaa cha braille kilichounganishwa na kompyuta. Anaonekana mwenye furaha na yuko makini akifanya kazi yake huku akiwa amevaa vichwa vya sauti vikubwa. Mazingira haya yanaonyesha ujumuishaji wa teknolojia katika elimu na kazi kwa watu wenye mahitaji maalum.

Mwalimu na mwanafunzi mwenye mahitaji maalum wanashirikiana kusoma herufi za alfabeti kwa furaha. Wote wanaonekana kufurahia mafanikio ya kujifunza wakiwa wamekaa kwenye kochi katika mazingira ya kujifunza yaliyojaa upendo na msaada.

Mtu anasoma kitabu cha maandishi ya nukta, brile kwa kutumia vidole huku akiwa ameketi mezani. Hii ni njia ya kusomea kwa watu wasioona ikionyesha umuhimu wa elimu jumuishi kwa wenye mahitaji maalum.

Wanafunzi watatu wa kiume wameketi darasani kwenye madawati ya mbao, wakiwa wamevaa sare za shule zenye sweta za kijivu na mashati ya buluu. Wanaonekana kushirikiana kwenye kazi ya darasani huku mmoja akielekeza mwenzake katika kile wanachokiandika. Mazingira ni ya darasa lenye mwanga wa asili yakionyesha ushirikiano na kujifunza kwa pamoja.

Mwanaume mwenye ndevu nyeupe na miwani myeusi amelala juu ya kochi akigusa kitabu cha maandishi ya nukta. Anaonekana mtulivu. Amevaa shati la mikono mirefu ya kijivu akitumia vidole kusoma maandiko kwa njia ya braille .Mazingira ni ya ndani na kuna sofa ya rangi ya kijivu nyuma yake.

Mwalimu anamsaidia msichana mdogo anayeonekana kuwa na changamoto za kuona au kujifinza wanatumia vifaa vya kielimu vinavyo husisha vipande vya mbao na maumbo ya hisabati wakiwa kwenye darasa lililojaa rangi ya na vifaa vya kujifunza vya watoto mazingira yanaonyesha uelekeo wa elimu jumuishi.

Mtoto mwenye ulemavu wa akili anajihusisha na shughuli ya kujifunza kupitia kucheza na vitu vya rangi mbalimbali . Anaonekana kuwa makini na mazingira ya darasa yana rangi ya kuvutia yakiwa rafiki kwa ukuaji wa kiakili na kihisia.

Mwanamke anatabasamu akimsaidia mvulana mwenye ulemavu wa kimwili, ambaye amekaa kwenye kiti cha magurudumu. Wakitumia kompyuta darasani, mwanamke huyo anashika kibodi huku mvulana akitazama skrini kwa makini. Kwa nyuma kuna safu ya kompyuta nyingine, zikionyesha mazingira ya kujifunzia.

Watoto wawili wanashiriki katika shughuli ya muziki kwa furaha. Mmoja anapiga gita huku mwingine aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu akipiga ala ya xylophone kwa kutumia vijiti vya plastiki. Wote wanaonekana kufurahia mazungumzo na muziki ukionyesha mshikamano, ubunifu na mshirikishaji bila ubaguzi. Mandhari hii inaonyesha mazingira chanya ya kujifunza na kuendeleza vipaji kwa watoto wote bila kujali hali zao.

Mtoto aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu anaonekana mwenye furaha akicheza na matofali ya plastiki akisaidiwa na mtaalamu au mlezi anayemshika kwa upendo. Mazingira ni ya ndani na yaonekana kuwa ya kituo cha elimu au kituo cha huduma kwa watoto wenye mahitaji maalum. Mandhari hii inaonyesha upendo, usaidizi wa karibu na ujumuishaji wa watoto wenye ulemavu katika shuguli za ukuaji na maendeleo.

Mikono miwili ya mtoto na mtu mzima inashikana ikicheza mchezo wa kuchezewa wa mbao. Mtoto anashikilia kipande cha duara cha rangi ya chungwa akiweka juu ya nguzo yenye vipande vingine vya rangi tofauti. Vifaa vingine vya kuchezea vya maundo na rangi tofauti vimetawanyika kwenye sakafu ya mbao. Hii inaashiria mwingiliano wa kuelimisha au burudani katika mtoto.

Mwanaume mwenye uoni hafifu ameketi na mwanamke anayemsaidia kusoma maandishi ya nukta nundu kwenye kitabu kikubwa. Wako katika maktaba yenye vitabu vingi nyuma yao wakitumia komputa na raslimali za elimu kwa ajili ya kujifunza kwa usaidizi wa kibinadamu.

Mwanamke mwenye ulemavu wa kuona anakaa mezani akitumia kifaa maalum cha braille kilichounganishwa na kompyuta. Anaonekana mwenye furaha na anatumia teknolojia ya kusaidia kwa uhuru kazini au kujifunza. Mazingira inaonyesha mandhari ya ofisi tulivu yenye mwangaza wa asili.

Kijana amevaa fulana ya manjano na amebeba mkoba begani. Amesimama ndani ya jengo la kisasa la taasisi ya elimu. Mikononi mwake ameshikilia daftari la bluu pamoja na vitabu vingine. Anaonekana kutazama kwa umakini upande mmoja kana kwamba anatafuta darasa au rafiki. Mazingira ni safi na yenye mwanga wa kutosha, huku viti na meza vikiwa vimepangwa kwa utulivu. Taswira hii inaonyesha ari ya kujifunza na uhuru wa mwanafunzi katika chuo.

Mtoto ameketi darasani akiwa amevaa kifaa cha usaidizi wa kusikia kwenye sikio lake. Mwalimu yuko mbele akifundisha huku mandhari ya darasa ikionekana kwa nyuma. Hali hii inaonyesha juhudi za kuhakikisha ujumuishaji wa wanafunzi wenye changamoto za uskivu katika elimu.

Watu wawili wanawasaidia vijana kufanya mazoezi ya mikono mezani. Kila mmoja ameshika mikono ya kijana wake na anaelekeza kwa upole. Wote wamekaa kwenye viti na mazingira yanaonyesha kuwa ni sehemu ya kujifunzia yenye michoro ukutani. Mazoezi haya yanasaidia katika ukuaji wa uwezo wa mwili na akili.

Mvulana mwenye mahitaji maalum anakaa mezani akicheza na kuta za rangi pamoja na mwalimu wake anayemsaidia kwa tabasamu. Wako kwenye mazingira ya darasa au kituo cha elimu maalum. Kikizingatia ujifunzaji wa vitendo na wa kuelewa njia za kucheza. Mandhari hii inoanyesha msaada wa karibu na ushirikianao wa kielimu kwa watoto wenye changamoto za ukuaji au kiakili.

Mwalimu anamsaidia mwanafunzi mwenye ulemavu wa kimwili anayeketi kwenye kiti cha magurudumu. Wako mezani wakiendelea na shughuli ya kujifunza kwa kutumia vitabu na vifaa vya rangi. Mazingira yanaonyesha elimu jumuishi yenye upendo na msaada.

Mvulana anachora kwa umakini kwenye karatasi kwa kutumia penseli akiwa darasani. amevaa fulana nyeupe na anatengemea meza yenye vifaa vya kujifunzia kama vile mipira ya rangi. Nyuma yake, wanafunzi wengine pamoja na mwalimu wao wanaonekana wakishirikiana kwa utulivu. Mazingira haya yanaonyesha somo la sanaa au shughuli ya ubunifu katika darasa la elimu ya msingi.

Mwalimu anamsaidida msichana mwenye mahitaji maalum kuelewa yaliyomo kwenye karatasi . Wamesimama karibu na ubao wa darasani huku watu wengine wakiwa nyuma yao hii inaonyesha usaidizi wa moja kwa moja katika elimu jumuishi.

Binti mdogo anatabasamu akiangalia moja kwa moja. Ameinua mikoni yake miwili. Viganja vyake vimepakwa rangi ya kijani kibichi na vidole vyake vimepakwa rangi tofauti kama vile nyekundu, buluu na njano. Pia ana rangi kidogo kwenye piti ya pua. Amevaa fulana yenye rangi ya pinki na nywele zake zimelala usoni. Chini yake kuna turubai iliyojaa rangi mbalimbali.

Mwalimu ameketi kando ya mwanafunzi mdogo darasani akiwa anamuonyesha kitu kwenye kompyuta ya mkononi, tableti . Mwanafunzi anaonekana kuwa makini huku mwalimu akimsaidia kwa upole. Mazingira ya darasa yanaonyesha matumizi ya teknolojia katika kujifunza.

Mvulana anayehitaji msaada maalum yupo darasani ameketi kwenye kiti cha magurudumu kilichoandaliwa kwa ajili ya mahitaji yake. Mbele yake kuna daftari lenye mchoro wa moyo, na alama nyingine. Ishara ya kujifunza kwa njia ya ubunifu. Mtoto anaonekana kuwa makini huku akiwa kimya, na mandhari inaonyesha mazingira ya ujifunzaji jumuishi kwenye kuzingatia utofauti wa wanafunzi.